Hapa ni kwenye darasa kwenye darasa hili tunapata kwenye ubao wanafunzi wameandikiwa herufi za silabi na maneno inayotoka kwenye herufi hizi za silabi pia tunapata kuwa wameandikiwa siku za wiki kwenye ukuta yao pia tunapata miezi ya mwaka kwenye upande wa juu wa ubao .

Hapa ni kwenye shule. Kwenye shule hili tunapata ambako tumeonyeshwa mahali pa kupata vitu za kuzima moto ama vifaa za kuzima moto. Hizi usaidia katika kupunguza hasara zinazotokana na moja wa moto kutokana na maadamano ya wanafunzi ama kisa yoyote ile inayolete moto.

Haya ni ma watu ambao ni wanariadha tunapata kuwa wanariahda hao wakitoka nje ya Kenya. Wanaonekana kufurahia matokeo ya riadha hiyo. Hii usaidia katika kuimarisha talanta na kuwapea wakenya risiki mbali mbali. Pia hii kuimarisha uzalenda wa Kenya katika dunia kote.

Huu ni kitabu cha gredi ya pili. Kitabu hii ni ya somo la kisasa ya CBC. Kitabu hii ni kitabu ya kufundisha kusoma kuhusu mazingira. Tunapata kuwa kuna vitu kama vile taweli, mswaki wa meno, beseni na kifaa cha kuchota maji.

Huyu ni mwanariadha kutoka nchi ya Kenya, mwanariadha huyu anaitwa Wesley Kimilisa anaonekana kufanya mazoezi ili kujitayarisha kuenda kwenye olimpiki pia mwanariadha huyu anaonekana kuwa na ulemavu ya mkono hii ni shughuli ya serikali katika kuleta usawa kwenye watu walemavu na wananchi wenzake.

Hapa ni kwenye shule, katika shule hii tunapata kuwa kuna jedwali mbalimbali. Tunapata wanafunzi walipewa kazi ya ziada, pia tunapata miezi ya mwaka, tunapata kuwa kuna miezi mbalimbali, pia tunapata kuna maandishi kwenye ubao juu yake, hii ni herufi za silabi.

Kwenye picha hii tunaona watu kadhaa, kwenye picha hii pia tunaona mambo ya familia na mahitaji. Hii ni kitabu inayosaidia katika kufunza gredi ya pili, mwalimu hutumia kitabu hii kusaidia wanafunzi kuelewa kuhusu njia...

Hapa ni kwenye darasa. Darasa hili tunaona viti zimepangwa na meza. Hapa watoto husomea. Tunaona kuwa darasa lenyewe ni safi. Tunapata kuwa darasa lenyewe limefungwa. Mlango huu huonekana pia kuwa na ishara ya moto. Hii husaidia katika moto utokapo, husaidia katika kuwalaki wengine kuwa kuna mkasa wa moto ambao umetokea.

Hapa ni kwenye shule kwenye uwanja huu wa shule tunapata uwanja wa paredi. Tunapata kuwa hapa ndio wanafunzi na walimu huja paredi na kufunga bendera yake, unapata kuna mahali vifaa vya kuzima moto hupatikana.

Hapa ni kwenye shule. Kwenye shule hili tumeonyeshwa mlango. Mlango huu inaeza kuwa kwenye ofisi kwa kuwa, wanafunzi wamepewa onyo ya kutopita kwenye mlango huu. Tumeambiwa kwamba, wanafunzi hawapaswi kupita mlango huu. Inaeza kua ni mlango wa kupita wa walimu pekee yao ama maafisa wengine wa shuleni.

Huyu ni mchezaji anayecheza mchezo wa kuruka chini. Mchezaji anaitwa Samson Ojuka. Yeye ni Mkenya ambaye anajitahidi katika mchezo huu. Anaonyesha umaarufu na talanta yake kwenye uwanja. Pia anapata riziki kutokana na mchezo wa.

Hapa ni kwenye kituo cha watoto walio na ulemavu wa kuskia. Hapa husaidia katika kuleta usawa katika mwilini. Hili husaidia katika kuwapea nafasi ya kusoma na kuelimika watu hawa wapate kazi mbalimbali katika serekali.

Humu ni kwenye darasa. Kwenye darasa hili tunapata uhuru wa wananchi, imeandikwa mzima wa kwanza, mwaka wa elfu mbili kumi na tano. Pia tunapata kuwa maandishi yameandikwa katika herufi ndogo. Maandishi haya ni herufi sawasawa kwa wote.

Huyo ni aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko. Gavana huyu anaonekana kuwa na watu walemavu. Hii inaonyesha kuwa anasaidia hawa watu katika kujivunia kupigana kwa vita. Hii ni vita ya Uislamu na Juano. Ndipo kushuhudia kwenye televisheni ama kwenye nchi. Hii zaidi katika kuleta uhuru wa watu nchini.

Hii ni jedwali kwenye darasa. Jedwali hizi hutumika katika kufunza wanafunzi kuhusu saa. Tunawaonyesha jedwali yenyewe ina michoro ndani yake. Hiyo husaidia wanafunzi katika kuwa na uhakika kwenye darasa.

Hiki ni kitabu cha somo la darasa la nne. Hili ni la somo lankifaransa watoto hutumia katika kusoma somo la kifaransa na kujua zaidi kuhusu kifaransa.

Hapa ni kwenye shule. Kwenye shule hili tunaonyeshwa jedwali mbalimbali kwenye ukuta wa shule huu. Tunapata pia mazingira yamehifadhiwa . Mazingira ya shule hii ni safi, ina maanisha wanafunzi wamefundishwa kuhusu umuhimu wa mazingira safi kusoma ama kukuwa kwenye majumba yao.

Hawa ni watu wanashangilia katika utamaduni. Hawa ni watu wanaotoka nje ya kenya wameshikilia vifaa vinavyoonyesha kuwa ni wakenya. Katika shughuli hii kuna walemavu wanaopelekwa hii humaanisha kuwa ulemavu umepewa kipau mbele ili kuimarisha usawa.

Huyu ni mama aliyena ulemavu. Mama huyu anaonekana kufanya mazoezi ya riadha. Hii husaidia katika kupunguza mawazo na pia kushindania vikombe vingine hivyo nje ya nchi ama ndani ya nchi. Hii husaidia katika kuleta usawa kwa kila mtu nchini.

Hii ni somo ya dini. Somo yenyewe tumepewa ni mtihani. Tumeonyeshwa kuwa wanfunzi waliambiwa wachore bibilia na kuzieka rangi. Wamechorewa jua na wanafaa kuchora.

Hapa ni kwenye shule, hii ni shule kuu ya sekondari, tunapata kuwa kuna jalada unaoonyesha ofisi za shule hii, hii husaidia katika kupunguza mtu kupotea anapotafuta ofisi kwenye shule hii.